Duka kubwa la magari mazuri na ya kisasa ya kifahari; yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari kuweza kumvutia mteja, huku likizungukwa na magorofa na miti michache, kuongeza uzuri wa mazingira hayo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja na wahitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka ili waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa, mashine hiyo ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, na picha ya ng'ombe akila majani; ili kuweza kuifanya iwe na mvuto. Mashine hii inapatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Mashine iliyouza maziwa ambalo tayari limeshafunguliwa

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine za kisasa za kiotomatiki, zinazotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja na wahitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine nikiwa tayari nimekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi; ndani yake kuwa kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, inayopatikana katika duka ambalo linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, duka ambalo limekwishafunguliwa likiweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo, waweze kuzifikia na kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa urahisi na wepesi, nje kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa na kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma inayopatikana katika duka hilo la maziwa waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yeyote.

Wafanyabiashara wanaojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, wakiendelea na zoezi hilo la kuuza maziwa, huku tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao, kuonyesha furaha kubwa waliyokuwanayo kuwahudumia wateja wao wanaohitaji huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kutumika kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, mashine hiyo ikiwa ndani ya duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ambalo tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja kuweza kuipata huduma hiyo.

Mwanamke anayejishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari amekwishafungua duka lake, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wowote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ikiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili; waweze kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajia kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka na shughuli ya kuuza maziwa tayari limefunguliwa ili kupata hudum a hii

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa kutoka kwenye duka hili

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili; waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kisasa ya kiotomatiki inayotumika kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo inayopatikana katika duka ambalo linajihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ambalo tayari limekwisha funguliwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limeshafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yeyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja waohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi; ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma mbalimbali zinazopatikana katika duka hilo kuweza kuzifikia na kuzipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Mwanamke mjasiriamali anaejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari amekwisha fungua duka lake, tayari kwa ajili ya kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine kama vile mtindi na mayai, likiwa tayari limekwisha funguliwa; ili kuweza kuruhusu wateja wanao hitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo, waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Mwanamke anaejishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari amekwisha fungua duka lake, akiendelea kuwahudumia wateja wake waliokuja katika duka hilo, kwa ajili ya kupata huduma zinazopatikana hapo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa. Ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo, waweze kuzifikia na kuzipata kwa urahisi kabisa.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine likiwa limefunguliwa tayari kwa wateja kuweza kuzipata kwa hurahisi

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa; ili kuweza kuruhusu wateja mbalimbali wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hili, waweze kuzipata huduma hizo kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuzaji maziwa pamoja na bidhaa nyingine. Likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanayohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma inayopatikana kwenye duka hilo waweze kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shuguli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo waweze kuzifikia na kuzipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na huduma nyingine, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja na wahitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, bila ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa, ikiwa ndani ya duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ,ambalo tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja kuweza kujipatia huduma hiyo kwa wepesi na urahisi.

Mwanamke ambaye ni mmoja katika wahusika wanaohusika na duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa. Likiwa tayari limekwishafunguliwa na ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiotomatiki, inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hii ya maziwa, pamoja na huduma nyingine kutoka kwenye duka hili, waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yeyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiotomatiki iliyo pabwa kwa rangio ya bluu ya mawingu pamoja na picha ya ng'ombe akila majani, mashine hiyo inayotarajiwa kutumika na kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa pembeni yake kukiwa na jokofu kwajili ya kufadhia maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuviandaa viti hivyo na kuvipamba ili viwe vinamuonekano mzuri na wakuvutia ili kuweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa vitu hivyo, na meza hiyo na kuvipamba ilivyo na muonekano mzuri wa kuweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kukiandaa kiti hicho, na kukipamba kwa nakishi mbalimbali ili kukifanya kiwe na muonekano mzuri na kuweza kumvutia na kumshawishi mteja kukinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza pamoja na vitanda na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji kununua samani hizo, waweze kununua kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli pamoja na kuandaa samani mbalimbali

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa viti hivi na kuvipamba, ili viwe na muonekano mzuri kwa kuweza kumvutia mteja na kumshawishi kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa viti hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hiyo aina ya kitanda na kuipamba kwa nakshi mbalimbali, ili kuifanya iwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kununua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya na kuandaa pamoja kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limeshakamilisha zoezi la kuviandaa viti hivyo na kuvipamba katika muonekano mzuri utakaoweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samahani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha kuviandaa vitanda hivyo na kuvitia nakshi, iliviwe na muonekano mzuri na kuvutia ili kuweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuwezesha zoezi la kumvutia mteja na kumfanya azinunue.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kukamalisha zoezi la kuandaa kiti hicho na kukipamba kwa nakshi na rangi tofauti tofauti, ili kiweze kuwa na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kukinunua.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti; ili kuzifanya ziwe na muonekano mzuri wa kipekee utakaomwezesha mteja kuchagua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na uandaaji wa samani mbalimbali ikiwa imeshaanda kwaajili ya kumshawishi mteja

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kukiandaa kitanda hicho na kukipamba kwa rangi mbalimbali, ili kukifanya kiwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa na kuuza samani mbalimbali, ikiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo, na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti na naksi mbalimbali, ili kuvifanya viwe na mvuto na kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzipamba kwa nakshi maalumu, ilikuvifanya vitanda hivyo viwe na taswira nzuri na yenye kupendeza na kuweza kumshawishi mteja kununua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limesha kamilisha zoezi la kuviandaa vitanda hivi na kuvipamba kwa rangi tofauti, ili viwe na muonekano na mvuto kuweza kumshawishi mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo, na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti ili ziwe na mvuto, na kisha kuweza kumshawishi mteja kuzinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samahani mbalimbali likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa vitu hivi na kuvipamba kwa nakshi mbali mbali kuvifanya vina muonekano na mvuto ili kuweza kumshawishi mteja, kisha kuvipangilia katika mpangilio mzuri na maalumu ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa samani mbalimbali kama vile: viti, meza pamoja na vitanda, likiendelea na shughuli zake hizo baada ya kuwa limekwishakamilisha kuviandaa viti hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumshawishi mteja. Duka hilo limevipangilia katika mpangilio maalumu, ili kuweza kuruhusu na kurahisisha zoezi la kuuza.

Duka linalojishughulisha na shughuli za kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, kama vile: viti, meza, pamoja na vitanda na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kukindaa kiti hicho na kukipamba katika muonekano wa kipekee na mzuri, ili kuweza kumshawishi mteja.

Duka lina jishughulisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali ikiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samahani hizo, na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kufikia matakwa ya mteja na kuweza kumshawishi kununua.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni tayari wameshafungua biashara zao, tayari kwa kufanya biashara zinazohusika maeneo yao kama vile manunuzi ya bidhaa.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni wakiwa na shughuli zao mbalimbali kama vile ulimaji wa nyanya ili kujipatia kipato cha kuendeshea maisha yao

Mwanamke mjasiriamali akiwa sokoni, akiendelea na zoezi la kuuza bidhaa zake mbalimbali, kama vile nyanya; alizozipangilia katika mpangilio maalumu utakaomuwezesha na kupata wepesi katika kuziuza nyanya hizo.

Eneo la soko likiwa na wafanyabiashara mbalimbali ambao tayari wamekwisha fungua biashara zao na kupangilia bidhaa mbalimbali kama vile; nyanya, ndizi pamoja na bidhaa nyinginezo ili kuweza kuwavutia wateja na kuwa shawishi waweze kununua bidhaa hizo.

Mwanamke mjasiriamali anayejishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya, ndizi pamoja na mbogamboga na bidhaa nyinginezo akiwa anatabasamu usoni mwake kuashiria furaha kubwa aliyokuwa nayo kuendesha shughuli hiyo.

Mwanaume mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli za kuuza bidhaa mbalimbali, akiwa sokoni akiendelea kushirikiana na wafanyabiashara wenzake, wakiendelea kuwahudumia wateja wao wanaokuja ili waweze kujipatia like kipato chao cha kila siku.

Mwanamke mjasiriamali anayejihusisha na shuguli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, pilipili, hoho na bidhaa nyinginezo. Akiwa sokoni pamoja na wafanya biashara wenzake wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Wanawake wajasiriamali wanaojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile: nyanya, vitunguu, mbogamboga na bidhaa nyinginezo, wakiwa sokoni wakiendelea na shughuli hiyo, huku wakihakikisha wateja wao wanakuja na kuwapatia huduma stahiki.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali, upande wa nguo za kiume, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, utakaomwezesha mteja kuchagua nguo na viatu kulingana na mapenzi yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali, upande wa nguo za kiume zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, utakaomwezesha mteja kuchagua nguo kulingana na uhitaji wake na mapenzi yake.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali, upande wa nguo za kiume zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza. Huku kukiwa kuna bango linaloashiria kupatikana kwa punguzo la bei katika duka hilo.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali kwa upande wa nguo za kike, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua nguo kulingana na uhitaji wake.

Moja kati ya masoko ya kisasa kabisa ambapo ndani yake kunapatikana bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri. Utakaomuezesha mteja kuchukua bidhaa kulingana na matakwa yake.

Soko la kisasa likiwa limepigilia bidhaa zake katika mpangilio mzuri na maalumu. Utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa kulingana na mahitaji yake kwa urahisi na wepesi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka la kisasa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwa bidhaa hizo zimepangiliwa katika mpangilio maalumu utakaomuwezesha mteja, kuweza kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wake kwa urahisi na uwepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Sehemu ya soko kubwa la kisasa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, ili kuwezesha zoezi la kuuza bidhaa hizo kwa urahisi.

Soko la kisasa kabisa likiwa limepangilia bidhaa zake katika mpangilio mzuri na maalumu, utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa anayoitaka kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Soko la kisasa likiwa limepangilia bidhaa zake katika mpangilio maalumu na mzuri utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wake na mapenzi yake kwa urahisi, bila kupata tabu ya aina yoyote katika kufanikisha zoezi hilo.

Mwanamke huyu akiwa katika moja ya masoko ya kisasa kabisa, ikiwa ndani yake kuna bidhaa zilizo pangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, ili kuweza kumwepesishia mteja kuweza kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wake.

Duka la kisasa likiwa limepangilia bidhaa zake katika mpangilio maalumu na mzuri; utakaomuwezesha mteja kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wake kwa urahisi na wepesi, bila ugumu wa aina yoyote.

Soko la kisasa kabisa ambalo limepangilia bidhaa zake katika mpangilio mzuri na maalumu, ili kumuwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa hizo kwa wepesi na urahisi kulingana na uhitaji wake bila kupata tabu ya aina yoyote.